Aliyekuwa naibu ya rais Rigathi Gachangua amekuja sehemu ya huduma ili kuona vile kazi anafanya. Ameketi chini anahudumiwa. Amevaa sare ya sehemu hiyo. Kuna tarakilishi hapo. Watu wamemzingira wakiangalia vile anaelezwa.

Mkuu wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga anawahutubia wanahabari, huku amesaidia mtu aliye kando yake kuinua mkono. Hii chama inatumika na watu wengi wakiwa wanataka kugombea kiti katika uchaguzi.

Sehemu ya huduma, ilifunguliwa na serikali ili wananchi wapate huduma za kiserikali kama vile pasipoti, kitambulisho ama cheti cha kuzaliwa ama kukufa. Mtu mmoja aliyevalia suti anawaelezea kitu wenye kufanya kazi kwenye huduma.

Wachezaji wa soka wamefunga goli, wanafurahia wakikumbatiana, nyuma yao mashibiki wanafurahia pia lakini mashabiki si wengi sana kwa vile viti zingine ziko wazi.

aliye kuwa rais wa nchi ya kenya Uhuru Mwigai Kenyatta alikuwa anaapishwa ,ameshikilia bibilia na katiba mkono ingine microfoni mbele yake bibi yake anamsaidia .Aliye kuwa jaji mkuu wa kenya Maraga anasimama kando watu wamekuja kwa wingi kuhudhuria rais akikula kiapo

Mshabiki wa timu anafurahia amefungua mikono yake mawii ameshikilia kinywaji chake cha pombe kwenye mkono wake ,amevaa nguo iliyoandikwa tusker nyuma yake watu wako makini wanaangalia mchezo

Tume ya huduma za mahakama Tume hii hutumika kuandika kazi wenye kusimamia makoti inatumika pia kuweka jaji mkuu ili aweze kusimamia mahakama kuu

Washabiki wamekuja kwa uwanja kusherehekea timu yanci ya Kenya, wamefurahia sana wametabasamu, wawili wamepaka rangi ya bendera ya Kenya kwenye uso yao, wamevaa nguo iliyoandikwa Kenya.

Watu wa huduma wamekuja kuhudumia wananchi, wameketi kwenye kiti, mbele yao kuna matarakilishi. Wananchi wengine wanahudumiwa huku wengine wanapiga foleni, wenye kuwahudumia wamevaa barakoa.

Sehemu ya Huduma. Serekali ilifungua sehemu za Huduma ili wananchi wapate suluhu wakitafta vitu za serikali kama vile paspoti ama kitambulisho. Mhudumu mmoja aliyevaa sare za kikazi, anamwonyesha mtu mmoja aliyesimama akiandika kwenye karatasi. Inaonekana hii sehemu ni ya watu kucheza, imewezwa kufanywa sehemu ya wahudumu.

Watu wamekuja kupata huduma. Wameketi chini wanachukuliwa tayari kwa vidole zao. Wenye kuwahudumia wamevaa sare kuonyesha wanafanya kazi sehemu hiyo. Mwanamme mmoja anachukuliwa taarifa ya kidole huku ameshikilia rununu anaangalia kando.

Mwenye kushiriki katika mchezo anaruka ili aweze kujulikana ameruka hadi wapi. Wenye kumpea maksi zake wako kando wanaangalia. Sehemu hii haluna washabiki kwa vile kiti za juu ziko wazi.

Sehemu ya Huduma, ilifungulliwa na serikali ili wananchi waweze kupata mahudumu ya kiserikali kama vile pasipoti ama kitambulisho. Watu wanatoka kwenye ofisi za Huduma. Askari amesimama kando akiwaangalia. Kuna gari moja imeegeshwa.

Sehemu ya huduma. Polisi anatembea akiangalia mambo yanaenda shwari. mwenye kuwahudumia kako huko ndani wananchi wamepanga foleni refu ili waweze kupata huduma hizo. Serekali ilifungulia sehemu mingi nchini stesheni ya huduma ili kuwasaidia wananchi.

Wenye kukiimbia wamesimama na kuonyesha inshalla ya mkono na wamefurahi sana ni kama wameshinda wamekuwa nambari ya kwanza. Ni watu wanayo kukimbia kwa niamba ya nchi ya Kenya ,wanawakilisha Kenya wamebeba viatu juu.

Aliyekuwa waziri wa usalama na sai ni naibu wa rais nchini Kenya Professor Kindiki, anashikilia karatasi uku akionyeshwa na mwananchi aliyekuja kwenye stesheni ya huduma. Naibu wa rais alikuja kuangalia vile kazi inavyoendelea sehemu hio.

Rais wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto Kipchirchir na jaji mkuu Martha Koome, wamesimama wakipiga samira. Ni kama alikuwa anaapishwa siku hiyo. Watu wako nyuma wengi. Amemaliza kuapishwa, wamesimama wanapigwa picha.

Watu wamekuja kuangalia timu yao ikishiriki katika mchezo. Washambiki hao wamekuja kwa wingi sana, mmoja amevaa kofia ilioandikwa KDF. Ni mwenye kushabikia timu ya Gor Mahia.

Passport ya Joshua, picha yake inaonekana hapo ni mkenya na ako na ugonjwa. Ni mtu mwenye asili ya kiafrika, ni mweusi.

Watu wanaangalia tarakilishi. Hapa ni sehemu ya huduma. Mwenye kuwahudumia anaangalia tarakilishi ili aweze kuwapa suluhu ya shida zao. Sehemu hii inaonekana kuna viti ya watu kupanga foleni.

Washambiki wamekuja kuishambikia timu yao pendwa. Mwingine anasimama akiangalia wenzake, ameshikilia bendera ya nchi ya Kenya kwenye mgongo wake. Wengine wanapiga makofi wengine wanasimama wakiangalia mchezo ukiedelea.

mashabiki wamekuja kuangalia timu yako mpendwa ikishiriki kwenye mchezo mmoja anavaa bendera ya kenya kwenye shingo huku ameinua bendera ingine na mkono yake ,amevaa miwani nyuma yake mashabiki wenzake wanafurahia sana

Wahudumu wa stesheni ya huduma wanakaa wakifanya kazi, mbele yao kuna tarakilishi, sehemu hii ilifunguliwa na serikali ili watu waweze kupata huduma za kiseriakali kama vile paspoti , kitambulisho ama cheti cha kuzaliwa.

Wachezaji wa kandanda wamesimama wengine wanaketi. Wanapigwa sawira . Wamekuja kushiriki katika mchuano. Mashabiki wako nje ya uwanja wa mpira wakiangali mpira unataka kuanza.

Mashabiki wanasimama wakiangalia mchezo unaendelea, wamefurahia sana, wengine wanachukua vuvuzela wakipuliza, wanaangalia mechi ya timu yao pendwa ikiendelea, wamejitokeza kwa wingi ili kupea timu yao motisha waweze kushinda.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome, ameshikilia barakoa kwa mkono huku anasalimiana na jaji wengine wa mahakama kuu ya Kenya. Wako nje ya mahakama. Huwa wanasikiliza kesi kwenye mahakama hiyo.

Sehemh ya huduma, serikali ilifungua sehemu hii ili wananchi waweze kupata huduma za kiserikali kama vile paspoti, ama kitambulisho, wahudumu wamevaa sare ya kikazi, mmoja anaelezea kitu wengine wanaskiza wakitabasamu, mbele yao kuna tarakilishi.

Watu wameketi kwenye mkutano ya kisiasa. Wengine wanainua mkono wamevaa nguo moja wengi wao, nguo ya samawati. Wengine wanainua mkono ni kama wameulizwa maswali.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya na mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, Martha Koome, ameketi huku anawapea hotuba watu, mbele yake kuna mikrofoni. Inaonekana ako kwenye harakati ya kuongea. Makongamano haya hufanyika kwenye makoti.

Stesheni ya huduma. Serikali ilifungua pahali hii sehemu kote nchini ili kuwapaea wananchi pahali ya kuhudumiwa kama vile ukitaka huduma ya pasipoti ya kitambulisho ama ya cheti ya kuzaliwa ama kufa. Wahudumu wamevaa nguo ya sehemu hiyo, wamevaa pia barakoa, wanaangalia tarakilishi.

Wachezaji wako kwenye uwanja wa mchezo wanacheza kandanda. Mmoja anshika mpira akikimbiza mwingine anataka kumchukulia. Mwenye anakimbiza mpira amevaa nguo nyeupe mwenye anataka kumchukulia amevaa nguo nyekundu. Hapa ni uwanja wa mchezo ya police sacco.

Jaji mkuu wa Kenya na mkuu wa mahakama kuu ya Kenya anawahutubia watu. Ako nje ya mahakama kuu ya Kenya. Kando yake kuna mawakili. Anaonekana anasoma kwenye tarakilishi ndogo.

Rais wa Kenya, William Samoei Ruto, anainua Bibilia huku ameshika katiba kwenye mkono mwingine. Anapishwa ili aweze kuanza kazi yake. Watu wengi wamekuja kuhudhuria kuapishwa kwake. Alichaguliwa na wananchi mwaka wa 2022 ili awe rais wa nchi ya Kenya.

Washabiki wamekuja wengi kushabikia timu yao pendwa. Wanainua mkono wengine wakipiga makofi. Wengine wanarekodi kutumia rununu zao. Timu yao ni kama inafaulu kwa vile wamefurahia sana.

wachezaji wamo katika uwanja wanafanya mazoezi wengine wako huko juu wanawaangalia wakiwashabikia mchezo huu ni wa kandanda wamevaa sare ya kuonyesha wako kwenye kujitayarisha mchuano

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anapiga makofi huku ameketi chini. Kando yake kuna mtungi ya maji kwenye meza. Wanasheria wengine wanakaa wakiangalia mbele. Ni kama wamekuja kongomano fulani. Martha Koome pia ni mkuu wa mahakama kuu ya Kenya.

Vitabu vya pasipoti yamepangwa. Mwenye alikuja kuitengeneza anafaa kuja kuichukua kwa vile yako tayari. Pasipoti hizi inakusaidia ukitaka kutoka nje ya nchi unaionyesha kwenye uwanja wa ndege.

Mashabiki wamejitokeza uwanjani kwa wingi ili kuangalia timu yao pendwa ikishiriki kwenye mchezo. Mmoja anaonekana amefurahi sana, anaaangalia uwanja akiwa ametabasamu ameinua mkono huku amevaa nguo ya timu ya Kenya. Mwingine anapuliza filimbi amevaa miwani, wengine wanachukua rununu yao na kurekodi mchezo ukiendelea.

Wanawake wanashiriki katika mchezo wa boli ya nyafu. Mmoja anainuka na anataka kuuweka mpira kwenye nyavu, wengine anataka kumchukulia. Shabiki wamekaa nyuma wanaangalia mchezo unavyoendelea.

Mashabiki wamekuja kushabikia timu yao. Wanainua mkono wengine wanapuliza firimbi wengine pia wamekaa wanakunywa pombe ya tusker wanasimama na kushangilia timu yao pendwa.

Sehemu ya huduma ya wale wanataka kusafiri nje ya nchi. Aliyekuwa waziri wa ndani na sai ni naibu wa rais Professor Kindiki anaelezewa vile kazi inaendelea sehemu hio. Kando yake kuna polisi aliyesimama akimwangalia naibu wa rais.

Wakina dada wanashiriki katika mchezo, wamesimama wanapeana motisha. Kocha wao amevaa kofia nyekundu, anawaskiliza. Mashabiki wamekaa juu wakiangalia mchuano ikianza.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome na nyuma yake ni manaibu wa koti. Wanatembea wakisalimia watu walio kwenye meza wamesimama. Ni kama wamehudhuria kongamano hii.

Watu wa kutafuta suluhisho nje ya korti wanaandamana. Wako wengi sana wamevaa barakoa wengi wao wengine wamevaa suti wamebeba karatsi kubwa sana iliyoandikwa nje ya korti suluhisho patikana.

Watu wamekuja kituo cha huduma ili waweze kupata usaidizi ,serikali ilifungua kituo hiki pahali mingi nchini ili wananchi wapate huduma za kiserikali kama vile passpoti ,kitambulisho ama cheti cha kuzaliwa na kufa hudumu amevaa nguo ya kazi anazunguka akiangalia wananchi walivyopanga foleni.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya na anayesimamia mahakama kuu ya Kenya, Martha Koome. Anasimama na watu wenye kuchaguliwa kwenye seneti. Ni kama ilikuwa kongamano. Anachukua kitabu fulani uku anasimama akipiga picha.

Sehemu ya huduma , wananchi wanakuja kuhudumiwa wamepanga foleni ili wapate huduma. Wengine wamesimama tayari wanahudumiwa. Sehemu hii ilifunguliwa na serikali ili watu wakuje kupata huduma za kiserikali kama vile pasipoti.

Aliyekuwa Rais wa nchi ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta na aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya Maraga, wanapiga gumzo wakiangaliana. Maraga amevaa nguo ya kikazi ilhali Uhuru amevaa suti.

Mtu anakuja kutafuta huduma sehemu hii ya huduma. Serikali ilifungua ili wananchi wapaye huduma za kiserikali kama vile pasipoti, kitambulisho ama waraka ya kukufa na kuzaliwa. Mwenye kumhudumia mtu huyu amekaa na kuvaa sare ya kikazu. Mbele yao kuna tarakilishi.

Watu wameketi kwenye foleni wakitaka kuhudumiwa, polisi mmoja ameshikilia bunduki mkononi anatembea. Sehemu hiyo wananchi wanakuja ili kupata huduma za serikali kama vile kitambulisho, paspoti, cheti cha kuzaliwa na mengineo.

Watu wamekuja sehemu ili wahudumiwe, wenye kuwaudumia wameketi kwenye kiti huku wanajaza makaratasi juu ya meza, wengine wamesimama wanaangalia kazi inavyoendelea, hapa ni kama ni nyumbani mwa watu.

Sehemu ya huduma. Ilifunguliw na serikali ili wananchi wapate huduma za kiserikali kma vile paspoti ama kitambulisho ama cheti cha kuzaliwa. Mhudumu amevaa sare ya kikazi anaelezea akina mama wakisimama Kwa umakini wakimaikiliza. Inaonekana watu wengi wamekuja kwa sehemu hii.

Watu wanaandama. Ilikua miaka ya elfu mbili kumi na saba. Wenye kuandamana wameshikilia picha ya Raila amollo odinga akitaka kuwania kiti cha urais.

Sehemu ya huduma wananchi wanakuja kuhudumiwa huduma za kiserikali kama vile kitambulisho, paspoti, cheti cha kuzaliwa na kufa. Hapa ni sehemu ya taarifa yaani meza ya taarifa. Mhudumu wa afya anaangalia tarakilishi iliyo mbele yake.

Sehemu ya huduma wanaanchi wanakuja katika sehemu hii kupata huduma kama vile paspoti kitambulisho ama cheti cha kuzaliwa na kufa ,mtu mmoja aliyevaa nguo ya sehemu hii anahutubia watu kuna pahali ya wanaanchi kupiga foleni hapo kando.

watu wamekuja kwa hema ili waweze kuhudumiwa mwenye kuhudumu anaangalia tarakilishi huku ameshikilia kalamu .Laini ndefu watu wanataka kuhudumiwa ,hapa ni sehemu ya uchunguzi almaarufu kama DCI

Aliyekuwa gavana wa Nairobi, Mike Sonko, anaketi mbele ya mkutano kando yake ni mwanaume na mwanamke, wamevaa nguo ya chama cha kisiasa ya Jubilee, ilikuwa ni zama ya uchaguzi.

washabiki wa mchezo wa kandanda wamekuja uwanjani kushabikia timu yao mpedwa , wengine wamebeba vuvuzela wanataka kuipuliza ,wengine wanainua mkono wakipiga makofi wamefurahia sana timu yao mpendwa wanaonekana wamesimama wengine wanachukua rununu yao wakirekodi

Wachezaji wa mpira wanacheza mchuwano, mmoja ameshikilia boli anataka kupiga, mwingine anataka kumchukulia mpira hiyo, mwingine anatembea kando ya uwanja, anafanya mazoezi. Wenye kushabikia hawako kwa vile kiti yamo wazi.

Sehemu ya huduma ilifunguliwa na serekali ili wananchi wapate huduma za kiserekali kama vile pasipoti, kitambulisho ama waraka ya kuzaliwa na ya kufa. Wenye kuhudumu wamesimama wakiongelesha mtu mmoja aliyetaka huduma kuna tarakilishi inaonekana. Sehemu hii ni kama imefunguliwa siku karibu kwa vile iko na marembesho.

waashabiki wamesimama wakiangalia mpira sehemu ya uwanja ya kandanda huchezwa na watu wanaotaka kushiriki mchezo huo wachezaji wameweza kujikusanya ili waweze kujipea motisha ili waweze kushinda ,inaonekana wanazungumza au wanaomba huko juu washabiki wanafurahia sana wakiangalia timu yao

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuja stesheni ya huduma. Amevalia nguo ya sehemu hiyo. Kando yake ni gavana wa Nyeri, Mutahi Kahiga. Mtu mmoja anamuelezea naibu wa rais vile kazi inavyoendelea hapo. Wanahabari wanapiga picha vile rais anaonyesha, yaani msaidizi wa rais.

Wachezaji wa bandari wanafurahia mwenzao amefunga goli. Wanatoka kando ya uwanja kusheherekea. Wenye kkuwashabikia wanafurahia sana kwa vile timu yao pendwa imefunga.

Sehemu ya huduma. Ilifunguliwa na serikali ili wananchi wahudumiwe. Mhudumu mmoja aliyevaa sare ya kikazi anaangalia tarakilishi huku akimhudumia mwananchi. Wengine wamepanga foleni wapate huduma hizi.

Wachezaji wa mpira ya kandanda wanafanya zoezi wakikimbia uwanja. Wametabasamu huku wanaangalia kamera wengine wanafanya mazoezi ili waweze kushinda mchezo unao kuja.

wachezaji wa mpira wa kandanda wanashiriki mchezo yao kuna mashabiki walio juu wanaangalia mchezo unavyoendelea wanafurahia sana mashabiki hao kwa vile wamekuja kwa wingi moja anataka kumchukulia mpira mtu aliyevaa nguo ya manjano anayetaka kuchukuliana mpira amevaa nguo ya nyekundu

meza ya taarifa ,mhudumu anakaa akichukua rununu yake mbele yake kuna kitabu na kalamu wanaanchi wamepanga foleni ili wahudumiwe wengine wamesimama huku wengine wameketi

Cheti cha kuzaliwa. Mtu alizaliwa hospitali ya Embu, sehemu ya Embu West . Alizaliwa na mhudumu aliweka sahihi yake hapo ni mwanamke.

Washabiki wamekuja kwenye uwanja ili kushabikia timu yao pendwa. Mmoja ameinua bendera la nchi ya kenya wengine wamevaa nguo iliyoandikwa kenya. Wanapiga makofi mwingine anaongea na rununu yake wakitazama mchezo.

Watu wamekita kambi sehemu fulani ili kuwahudumia wananchi wanaotaka kupata huduma za kiserikali kama vile kitambulisho. Wenye kuketi kwenye kiti wanajaza karatasi wakiwa kwa makini wanaangalia mwingine anachukua taarifa ya kidole ya mwananchi.

Paipu kubwa ya maji inasafirisha maji kutoka kwa bahari ama kwenye mto kuipeleka nyumba ya watu. Kuna mferiji imewekwa katikati ya paipu hiyo kutoa maji kuipeleka shambani. Hapa ni mtaaro.

Washabiki wamekuja uwanjani kusherehekea timu yao. Mashabiki hawa wa timu ya soka ya gor mahia mwingine amechukua kitu akawasha akiwa anatabasamu wengine wanaangalia kwa makini mchezo ukiendelea.

Mashabiki wamekuja kuangalia mpira, mwingine wamevaa sare ya kiaskari, wanashabikia timu ya kDF, hii ni uwanja ya KDF kwa vile kuna askari. Shabiki wamefurahia sana kuangalia timu yao pendwa ikishiriki kwenye mchezo.

Wahudumu wamekita kambi chini ya hema. Wananchi wamepanga foleni refu ili wahudumiwe. Polisi moja anapita kando ya hema hio. Wahudumu wamevaa barakoa na chupa za maji ziko mbele yao.

Washabiki wamekuja kwa wingi kuishabikia timu yao pendwa, wenye kushiriki kwenye mchezo wako uwanjani wanatafuta boli. Hii ni mchezo wa kandanda, washabiki wamefurahia sana kwa vile wamejitokeza kwa wingi.

Mwenye kuuza vitu ameweka hema ya manjano. Hema hii imeandikwa mama miradi yaani Millicent Omanga, anaweza kujitangaza ili ashinde enyekiti wa kuwakilisha wakina mama wa Nairobi. Ilikuwa uchaguzi wa elfu mbili ishirini na mbili.

Wachezaji mpira wanashiriki katika mchezo huo mmoja ameshikilia mpira anataka kupea mwenzake mwingine anataka kumchukulia. Mashabiki wao wako kwa wingi wanashabikia timu zao pendwa, mtu akifunga bao mashibiki wanapiga kelele sana.

Watu wanafurahia sana kwa vile nchi ya Kenya iliweza kushinda. Wanainua mkono yao wamebeba bendera ya Kenya. Wengine wanashikilia maua, wanatabasamu sana.

Rais wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto, ameinua Biblia kwa mkono wake wa kulia ilhali ameshikilia katiba kwa mkono wake mwingine. Anaapishwa. Alipochaguliwa na Wakenya kwenye uchaguzi, ndio aanze kazi lazima aapishwe. Bibi yake amesimama kando yake, Rachel.

Nyuma ni kotini, watu wenye wanafanya kazi kwenye koti hio wamesimama huku wengine wameketi wanapingwa sawira . waamevaa nguo moja wengi wao ni kama ni nguo ya kazini.

Washabiki wanashabikia timu yao, wamemaliza mchezo wenye kucheza wanapiga makofi wakitoka uwanjani wamevaa nguo ya manjano, inaonekana walishinda, washabiki wao wako huko juu wanawashabikia timu yao pendwa.

Wasichana wanashiriki katika mchezo wa boli ya nyavu. Mmoja anataka kumchukulia mwingine mpira. Mwingine anakimbia kando. Wenye kushangilia hawayuko kwa vile viti ziko wazi.

Wenye kushabikia timu ya Gor Mahia wanafurahia. Wametoka uwanjani timu yao imeshinda. Wengine wako juu ya gari ya kubebea abiria. Wanapanda wakiwa wanafurahia. Timu yao iliweza kushinda mchwano.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anaapishwa ili aweze kuaza kazi yake. Atakuwa mkuu wa korti ya kuu Kenya. Kuna majaji wengi wanakuaga kwenye hio korti ili wasikilize kesi.

Aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na bibi yake anaapishwa. Amebeba Bibilia kwa mkono na Bibilia na sheria kwa mkono mwingine yaani katiba. Nyuma ni watu wamekuja kuhudhuria uapisho wake.

Washambiki wamekuja uwanjani kushambikia timu yao pendwa. Wamefurahia wengine wanainua mkono, wengine wanainua bendera ya Kenya. Timu ya Kenya inashiriki katika mchezo wa kadada. Mashambiki wamejitokeza kwa wingi sana.

Mashabiki wametoka uwanjani kuishabikia timu yao. Wamevaa nduo ya timu yao, wengine wamevaa miwani makubwa wanafurahia, wengine wanachukua vuvuzela wakipuliza. Wengine wameshikilia karatasi iliyojaa kwenye mkono huku wameweka kitu inayotoa moto kwa mkono yake ya kushoto.

Wenye kucheza mchezo wa nyavu wanafurahia wameshinda kikombe. Wameinua kikombe yao wakipiga nduru. Walikuwa nambari moja. Wanakuwa ni wenye kupeleka kikombe hiki nyumbani, kuonyesha watu wameshinda.

Sehemu ya huduma, wanachi wanakuja kupata huduma ya kiserikali kama vile paspoti na pia wanapata cheti ya kuonesha wamewachiliwa na polisi yaani police clearance , mwenye kuhudumia amesimama nyuma ya tarakilishi ako tayari kuwahudumia wananchi.

Kituo cha huduma, serikali ilifungua kituo hii sehemu nyingi nchini ili wananchi waeze kufaidika kupata vitu za kiserikali kama vile paspoti, cheti cha kuzaliwa, kitambulisho. Mama mmoja aliyevaa nguo ya huduma anaangalia tarakilishi huku mwananchi ameshikilia makaratasi.

watu wamepiga foleni wanataka kuhudumiwa chumbani huko kuna televisheni kubwa kwenye ukuta ,mwanaume mmoja amevaa kanzu na kushikilia karatasi mkononi nyuma yake kuna kjana na tena nyuma ya huyo kijana kuna msichana

Mashambiki wamekuja uwanjani kushambikia timu yao. Mwingine amebeba kitu ilioandikwa Gor Mahia. Shambiki hao ni wa timu la Gor Mahia. Wanaangalia mchezo kwa umakini, wanataka timu lao pendwa lishinde.

Watu wanacheza mchezo wa boli ya nyavu. Wenye kushambikia wanaangalia kwa umakini. Mtu mmoja ameshikilia mpira anataka kueda nayo, mwingine anamshikilia akitaka kuichukulia mpira huo. Anataka kumchukulia ameweka bandaji kwenye mguu yake.

Wahudumu wakita kambi, wako kwenye hema wanawahudumia wananchi. Wote wamevaa barakoa na nguo ya kuonyesha kuwa wao ni wahudumu. Hapa ni kama ni sehemu iliyowekwa rasmi ili kuwasaidia wananchi.

Wachezaji wa soka ya nyavu wanashiriki mchezo huo. Mmoja anawakilisha nchi ya Kenya, ni nambari kumi na nne. Ameshikilia mpira anataka kumpita mwenzake anayetaka kumchukulia. Mashabiki hawayuko kwa vile kiti ni wazi huku nyuma.

Aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anatembea akisalimiana na mtu. Nyuma yake ni mlinzi wake. Anatabasamu sana. Mwenye anasalimiwa pia amefurahia. Kila mtu sehemu hiyo anatabasamu, wanafurahia kitu rais anasema.

Mwananchi amekuja kituo cha huduma ahudumiwe. Mwanamke anaangalia tarakilishi uku amevaa nguo ya huduma. Sehemu hii ilifunguliwa na serikali ili wananchi wapate huduma za kiserikali kama vile kitambulisho. Meza hio imeandikwa ni meza ya taarifa.

Sehemu ya kuchukulia kitambulisho. Wamemaliza kutegeneza kitambulisho yamepangwa hapa. Mtu anafaa kuja kuzichukua. Sehemu ya huduma ilitolewa na serikali ili watu waweze kupata huduma za kiserikali kama vile kitambulisho haya.

Watu wa chama cha kisiasa cha ODM wamekuja kwa pamoja kuhutubia wanahabari. Wanaonekana wakimwangalia mkubwa wao akiongea na wanahabari. Wamevaa kofia kuonyesha hao ni wanachama hicho.

aliye kuwa waziri wa nchi ya kenya Justin Muturi alikuja sehemu ya oili kuona kazi inavyoendelea ,amesimama akiangalia mtu mmoja aliye vaa miwani ,msichana mmoja ako mbele ya tarakilishi amesimama akimuongelesha